Duka ambalo linauza manguo, ya aina mingi, kama vile za wahindi, na pia sare ambazo wanawake huwa wanavaa, wa jamii ya kihindi. Hapa mtu huwa anakuja na kuuliza bei, ili aweze kuelezwa.

Duka kubwa ambalo huwa linauza vitu za warembo kama vile vipochi, nguo, kofia na vifaa ambavyo huwa wanatumia vya kurembesha kama earrings , vipuli na pia mikufu. Wanapata kwa bei mzuri sana na pia zingine huwa za bei ya juu.

Duka la manguo ambalo linauza nguo za wamama, marinda marefu na pia wameweza kuweka pesa ambayo mtu akinunua ataweza kulipa. Hapa mnunuzi huwa anaweza kukuja na kuchagua na pia ako na nafasi ya kupima kujua kama nguo inamtosha vizuri.

Duka ambalo linauza vitu vya urembo kama vile: mikufu, miwani na pia, nguo za wasichana, zile ambazo huwa wanavutiwa nazo. Kofia pia wanauza kwa bei nafuu. Hapa, mtu huwa anakuja na kuchagua na pia anapata fursa ya kupima iliaweze kulipia na kupata kile kitu anachokihitaji.

Watu wengi wameweza kuingia kwenye hili duka, kwa sababu kuna nguo zinauzwa kwa bei nzuri sana. Zimeweza kupangwa vizuri ili mtu aweze kutoanisha vizuri na kuangalia ile ambayo itaweza kumvutia.

Duka ambalo linauza viatu za aina zote. Hapa mtu yeyote wa umri yoyote anaweza kuja na kuweza kutafuta kiatu ambacho kitaweza kumtosha na kukinunua na kulipa kwa bei nafuu ambayo inastahili.

Duka kubwa la mavazi, linauza mavazi ya aina ya hali ya juu sana. Pia, yana mwonekano wa kuvutia na ni rembo sana. Watu au wanawake huja na kununua Kwa bei ambayo wataweza kuona yameandikwa kwenye hizo nguo.

Duka ambalo linauza viatu vya aina yoyote, viatu vya juu na pia vya michezo, na color yoyote. Hapa, mnunuzi huwa anakuja na kuchagua size yake na pia anapata nafasi ya kupima.

Duka ambalo linauza mavazi ya kila aina. Hapa utapata dress, trouser ,shati za wanaume na pia nguo za watoto. Kando kuna mahali ambapo mtu anaweza ingia na kupima kuona kama nguo inaweza kumtosha vizuri.

Duka kubwa ambalo linauza viatu zawanaume, zimeweza kupangiliwa vizuri juu ya maboxi ili ziweze kuvutia wateja ambao wataweza kukuja kuziangalia. Ziko saizi zote ili kumwezesha mtu kuchagua pia atapata fursa ya kupima na kujua saizi ya kiatu chake.

Duka kubwa la manguo ambalo huwa linauza nguo kwa bei ya juu sana, hapa wanauza nguo za aina zote za wanawake ,za wanaume na pia za watoto ,mtu anaweza kuja na kuuliza bei ya kitu ambacho ameweza kufurahishwa nacho.

Duka kubwa ambalo linauza vifaa vya urembo. Hapa watu huwa wanakuja na kuagiza au kuitisha kile kitu ambacho wanaona kinavutia au kile ambacho walikuwa wanakihitaji ili kukitumia.

Duka la kuuzia nguo za wanaume kama vile shati, koti na suruali za chini. Hapa mtu anaweza kuja na kuweza kupima nguo ambayo ni mzuri na anaona ni ya kumfaa yeye mwenyewe na pia kulipia kwa pesa ile ambayo inakua imeandikwa kwenye nguo hio.

Duka kubwa ambalo linauza manguo kwa bei nafuu. Wameweza kupanga vitu, vile ambavyo vinastahili. Chupi ziko mahali pake , na pia nguo zingine ziko mahali pazuri mahali zimeweza kupangwa. Mtu huja na kuangalia kitu ambacho kinachomfurahisha na kukinunua.

Duka kubwa ambalo linauza mavazi ya wanawake, watoto na wanaume. Hapa kuna nguo za watoto ambazo wanaweza kupata za size yoyote. Pia huwa wanauza kwa bei nzuri sana ambayo mnunuzi inakuwa ni rahisi kwake kununua.

Duka ambalo linauza bidhaa vya wanawake, kuna viatu, shati, na pia mikufu, na kofia pia inapatikana hapa. Mtu anakuja anapima kile ambacho kitaweza kumtosha, na pia kukinunua kwa bei nafuu.

Duka kubwa ambalo linauza manguo za warembo na pia za wanaume na za watoto pia kwa bei nafuu. Mtu huwa anakuja na kuweza kupata fursa ya kuchagua ili aweze kupata nguo ambayo itaweza kumvutia na kununua kwa bei mzuri sana.

Duka kubwa ambalo huwa linauza nguo za wanaume linaonekana linavutia sana kwa sababu yameweza kutengenezwa na pia kuwekwa vifaa ambavyo ni vya kurembesha pahala hapa. Viatu vinaonekana vya kila aina na saizi ambayo mtu hupima akija kununua.

Duka ambalo linauza nguo na viatu, muuzaji ameketi nje, anangoja wanunuzi waweze kuja ili aweze kuwanunulia. Wanauza kwa bei nzuri na bei nafuu. Mtu huja na kupima kile ambacho kimeweza kumtosha.

Watu wanangangana kuchagua nguo kwenye duka hili wanaangalia bei zenye zimewekwa ili kujua ni nguo gani wataweza kubeba huwa wanakuwa makini ili wasiweze kuchukua nguo ambayo haiwafurahishi.

Duka kubwa ambalo linausa nguo kwa muundo na pei tafauti. Zimepangwa kulingana na umri na pia jinsia. Mtu huu uangalia nguo ambayo imefurahisha na pia kununua.

Duka limepangwa vizuri. Kila size limeweza kuwekwa na muonekano wake. Mtu huja na kuchagua au hata kuweza kupima nguo ambayo imeweza kumfurahisha na ameipenda, hapo ndipo mtu anaweza kwenda na kulipia na kupata nguo kama yake.

Duka kubwa la LC Waikiki huwa linauza mavazi ya kila aina na muundo. Watoto na pia watu wakubwa wanawezapata nguo za rika zao hapo.

Duka kubwa na nzuri ambalo limeweza kupangwa kwa mpangilio ni wa kuuza mavazi. Hapa utapata nguo ni ya bei ya juu kwa sababu sio watu wengi huwa wanaweza kuingia kwenye hili duka.

Duka kubwa mbao linauza viatu kwa wingi. Pia nguo za warembo za trouser zinauzwa hapa. Kuna mama anatoka kwenye hili duka amewezakununua kile ambacho alichokuja kutafuta.

Duka la kuuzia kofia na manguo tofauti mwenye biashara ameweza kuziweka nje ili ziweze kuwavutia wanaopita waweze pia kuja kuuliza bei na waweze kupata kununua.

Duka kubwa ambalo linauza manguo ya watoto na pia ya watu wakubwa. Begi zimewekwa juu ili mtu anapoweza kuangalia aweze kuchagua ni gani ambayo itaweza kumpendeza na aweze kununua.

Duka la nguo za wanaume kuna za kila umri. Mtu hukuja na kuchagua nguo ambayo imempendeza kupima na kununua pale ambapo nguo itamfurahisha.

Duka ambalo limeweza kupangwa viatu vingi vya aina vyote. Watu au wanunuzi huja na kuchagua kile kiatu kimeweza kuwapendeza na kupima ili kuweza kujua ni gani itaweza kuwatosha vizuri, kisha kulipa na kua na hicho kiatu.

Duka la kuuza bidhaa za watoto wadogo. Hiki ni kiti ambacho watoto wadogo hukalia wakiwa wanapewa chakula. Nyuma yake kuna zile ambazo wazazi hutumia kwa kuwabeba ambapo wanataka kusafiri.

Duka la kuuzia nguo za wanaume. Zimeweza kupangwa kwa ustaarabu na zingine zimeweza kukunjwa ili kumwezesha mtu ambapo anataka kununua kuweza kuchagua ni gani itakayo mfurahisha na yenye itaweza kumtosha vizuri.

Duka kubwa ambalo hua wametengwa mahali ambapo viatu hua zinauzwa mahali pamoja. Mtu huja na kupima na kuangalia kiatu ambacho kitaweza kumfurahisha na kununua kwa bei ambayo ni mzuri.

Mavazi huwa yanatengwa kwenye duka, ili kuwa rahisi kwa mnunuzi kupata kitu ambacho anacho kihitaji. Huwa yanakuwa yanauzwa kwa bei mzuri na yamepangwa kwa mpango wa ustadi.

Duka kubwa ambalo linauzwa nguo za wanaume. Wamepanga kuwa kwa ustaarabu ili mnunuzi anapokuja kununua aweze kupata urahisi wa kuchagua na kupata nguo ambayo itaweza kumfurahisha.

Duka kubwa ambapo warembo huja na kununua bidhaa mbalimbali kama vile nguo, viatu na handbag . Hapa wanaweza kuzipata kwa muundo mmoja na kwa bei nafuu.

Nguo zimeweza kupangwa vizuri sana kwenye hili duka, ili mnunuzi akija asiwe na taabu kupata kile ambacho anataka kununua. Zimepangwa pia kwa ustaarabu na kila rangi imewekwa pahali pake.

Duka ambalo linauza vitu kwa bei ya juu. Kuna vibeti vya wamama na pia vya wazee vya kubebea laptop na pia kuna nguo na viatu, mtu huja na kupima na kuangalia ile ataweza kulipia.

Duka kubwa la mavazi ambayo yanauza nguo za wanaume wameyapanga kwa muundo mzuri zingine zimeweza kukunjwa ili mnunuzi apate urahisi wa kuzibeba anapotaka kununua.

Kwenye duka utapata nguo za aina tofauti, kuna seksheni ya wanaume na wanawake. Mtu anapo angalia nguo na inapendeza anaweza kupima na kujua saizi yake na pia kununua wakati nguo imemfurahisha.

Duka kubwa la manguo na viatu. Hapa unaweza pata shati, trousers , nguo za watoto, dresses na nguo za aina nyingi nyingi kwa bei nafuu. Handbags pia zi hupatikana kwenye hili duka.

Duka lenye mavazi ya kila aina la watoto, watu wazima pia, kina mama, wababa na wazee pia. Linauza bidhaa mingi mingi kwa bei tofauti. Kila kitu kama viatu, begi, zote hupatikana kwenye hili duka.

Duka linalouza viatu, kofia, belt na slippers pia za wanaume. Hapa mnunuzi hukuja na kupima kiatu ambacho kitaweza kumtosha na kukinunua kwa bei nafuu.

Duka kubwa lenye linauza bidhaa mbalimbali vya urembo kama vile miwani, nguo, handbag viatu, earrings, necklace . Warembo hupenda kuenda kwenye hili maeneo na kuweza kupata vifaa mbalimbali wanavyohitaji.

Pahali pa kuuzia nguo kwa ujumla. Nguo za watoto, za watu wakubwa, za wamama na pia za wababa hupatikana hapa. Mteja akija, huchakura na kuweza kupata nguo ambayo anayo hitaji na kununua.

Magari yameweza kubebwa kwenye hili lori kubwa, yanasafirishwa kwenye maduka ambayo huwa yanauza magari. Yanaonekana yanavutia sana. Hapa, mtu huwa anaorder gari yake kutoka mahali fulani, na pia analetewa kwa nyumba yake, pale ambapo amemaliza kulipia.

Magari ambayo yanavutia yameweza kuwekwa kwenye uwanja ili mtu anayekuja kununua au mnunuzi akija akiangali aweze kuchagua ni gari gani itaweza kumfurahisha macho na pia ni ya rangi gani anayoitaka.

Lori kubwa ambalo limeweza kuwekwa magari matatu au manne juu na zaidi ili liweze kusafirisha kwenye eneo ambalo linahitajika kama duka au kupelekea mwenye gari, gari lake.

Kampuni ambayo linatengeneza mabasi, ili yaweze kuwauzia watu, na waweze kuendelea na biashara. Hazijaweza kumaliziwa, zimebakisha kuwekwa magurudumu na pia vioo ili gari liweze kuwa kamili.

Mabasi ambayo yanatengenezwa yameweza kuegeshwa kwenye hili kampuni . Yanangoja kumaliziwa ili yawe mapya na kuuzwa kwenye kampuni zingine au ziweze kufanya kazi kwa mashule kama kuwasafirisha wanafunzi.

Magari mapya yameweza kubebwa kwenye hili lori. Yanapelekwa kwa maduka ili wateja waweze kuja kuyaona na kuweza kuamua ni gari gani itaweza kuwa imewafurahisha na kununua. Yamebebwa juu ya lori kubwa ambayo ina uzito au lina uwezo wa kubeba vitu mzito mzito.

Magari ya kibinafsi yenye muundo tofauti yameweza kuwekezwa kwenye uwanja. Kando kuna msitu ambao una miti mikubwa na watu wawili wanaweza kuonekana wakiongea kando ya gari ambalo limeweza kufungliwa mlango mmoja.

Gari ndogo nyeusi, ambalo limeweza kusimamishwa katikati ya barabara. Mwenyewe ameweza kutoka na kuliwacha kama ameliweka hapo. Linaonekana lina rangi ya kuvutia ambalo magurudumu lake pia yanaonekana ni safi.

Gari limeweza kufunguliwa mlango, na pia una mwonekano mzuri sana, ili uweze kuvutia watu, au watu wanaokuja kununua gari. Pia, ni safi sana, na pia ina rangi nzuri sana.

Gari nzuri ambalo limeweza kuwekwa kwenye hili jumba ili liweze kuvutia watu ambao wataweza kuja kutaka kununua. Lina muundo wa kuonekana vizuri sana na rangi yake ni nyeusi.

Watu wameweza kuwekeza magari yao kando ambayo ni ya kibinafsi pale ambapo wameweza kupata sherehe imeweza kuwekwa mahali. Wameweza kwenda kusherehekea na wamepakiza magari ambayo wameweza kufunga madirisha watu wasiweze kuingia na kuiba vitu zao ndani ya gari.

Gari kubwa la kibinafsi ambalo ni la rangi nyeusi limeweza kusimamishwa nje ya gate ili kuweza kuvutia watu ambao wanapita, linaonekana lina magurudumu safi sana na pia mwenyewe ameweza kulitunza vizuri.

Gari la kibinafsi, ambalo lina muundo mzuri sana na wa kuvutia, umeweza kusimamishwa kwenye uwanja, zikiwa mingi za muundo tofauti, ili kuweza kuwaonyesha watu jinsi ambavyo ni gari nzuri.

Muuza magari ameweza kuuza gari moja na anampa funguo mtu ambaye amenunua. Wanasalimiana kuonyeshana ishara kuwa wameweza kufanya kuelewana na gari ameweza kulipatiana kwa roho moja.

Jumba kubwa ambalo limeweza kuegeshwa magari ya kibinafsi. Hapa mtu akitaka kununua gari, huwa anaweza kukuja na kuangalia gari ambalo linamfurahisha kwa macho na pia ambalo ataweza kulipia kwa bei ambayo inastahili.

Mwanamume anaonekana amefurahi sana vile ameona gari nyeusi imeweza kuekezwa kwenye show ground hii. Amevutiwa na pia anaonekana ana hamu ya kuweza kuinunua na kulifanya liwe lake.

Gari ambalo liko garage linangoja kutengenezwa. Limetolewa kila kitu ilikumwezesha mtu ambaye anaosha pia kuweza kuosha kila kitu zikuwe safi ili aweze kutengeneza upya na kuweka kila kitu kikiwa kizuri.

Gari nzuri la kibinafsi ambalo limeweza kusimamishwa kwenye jumba hili, ili kuweza kuwaonyesha watu ambao wataweza kuja kulinunua, na liweze kuwavutia. Ni la rangi nyeupe, kuonesha kuwa, pia rangi yenyewe ni smart sana na pia ni ya kupendeza.

Mama amefurahi, wakati ambapo ameweza kuingia kwenye gari ambalo amekuwa akilitamini kulinunua. Muuzaji anafurahi sana kuona kuwa amefurahi na anaweza kumwelezea kila kitu ambacho kinachotakikana, ili gari liwe lake.

Gari nzuri ya kibinafsi yenye rangi nyeusi imeweza kusimamishwa hapa kwenye barabara. Inaonekana ni iko na number plate ambayo si ya kitambo sana na linaonekana ni mzuri sana.

Muonekano wa gari wa Subaru umeweza kuwekwa na kupakiwa ili mtu aweze kuona vile ambavyo imerembeka, mbele kuna kifaa ambacho huwa inaonesha mafuta mahali imefika ,kuna redio ,kuna mahali pa kuupeleka gari polepole na kuna gia.

Gari la kibinafsi limeweza kuwekwa kando kuna watu wawili ambao wameweza kuvalia reflector wanaliangalia na pia kuna moja ambaye jacket nyekundu anaelekea kwenye hilo gari, linaonekana ni mzuri sana na lina muundo wa kuvutia.

Gari nyeusi limeweza kufunguliwa mlango . Ndani kuna viti ambavyo vinaonekana ni vizuri sana na vina starehe mtu kuketia. Vina mikono ya kuwekelea na ni safi sana.

Magari yameweza kuwekezwa kwa mstari mmoja, ili kuweza kuvutia wateja waweze kuja, na kuziangalia na kuchagua gari ambayo litaweza kuwafurahisha, na kulipa pia pesa ambayo inahitajika kulipwa.

Tairi huwekwa kwa magari ili kuziwezesha kwenda kwa mwendo unaostahili na usipate ajali kwenye barabara. Ni vizuri mtu anapo endesha gari kuhakikisha tairi zimeweza kupata pumzi ya kutosha.

Gari nzuri nyeupe ambalo liko safi sana. Limeweza kuekezwa kando. Linaonekana liko na mvutio mzuri sana. Na huwa linabeba wasafiri ambao wanataka kusafiri mahali fulani.

Magari mazuri na yenye huuzwa kwa fedha mingi, yameweza kupakizwa kando, na ni ya rangi mingi mingi na pia gari ni za muundo tofauti. Watu hujaa na kuangalia gari ambazo zitaweza kuafurahisha ili waweze kununua.

Ndani ya gari ya kibinafsi kumeweza kuonyeshwa vile mtu anavyoweza kuona akiwa ameketi ndani. Kuna vifaa vingi vya kuweza kutumia ili kuweza kutembeza hili gari.

Mwonekano wa gari huu wa muundo wa Subaru ni mzuri sana, linaonekana liko safi sana. Taa zake zinaonekana kua ni za hali ya juu, tairi pia ziko salama na zimejaa pumzi.

Gari kubwa limeweza kupakizwa kwenye uwanja huu. Linaonekana liko nzuri na safi sana. Magurudumu yake yameweza kusafishwa na pia taa zinaonekana kuwa zinaweza kuona mbali.

Gari lina mwonekano mzuri sana, limeweza kufunguliwa ili mtu mwenye ambaye anataka kunua aweze kuona vizuri na vyema na kuweza kuvutiwa na mwonekano ili aweze kununua, kila kitu kinaonekana kikiwa kisafi.

Gari nzuri limeweza kupakizwa kando, pahala pana nyasi nyingi limetulia, magurudumu yake yanaonekana yako sawa, limewekwa na mwenye hili gari ameweza kutoka kuenda kupumzika.

Gari limeweza kuwekezwa hapo, ili mwenye gari aweze kuenda kwenye nyumba na kupumzika. Linaonekana liko sawa, tairi zinaonekana zimejaa pumzi na pia kando kuna gari lingine la kibinafsi limeweza kuwekwa kando.

Gari ndogo la kibinafsi, limesimamishwa likiangalia mbele. Lina taa mazuri na liko safi sana, la rangi jeupe. Muuzaji ama mnunuzi hufurahishwa na muundo wake, na kujipata ameshanunua.

Gari la kibinafsi limeweza kusimamishwa kando. Funguo za kufungua mlango unaonekana kuwa uko hapo juu, ili mtu anapotaka kuingia iwe rahisi kwake kuchukua na kufungua gari.

Gari limeweza kufunguliwa, ili mwenye ananunua, aweze kuona ndani na aweze kuvutiwa na muonekano wake. Ni safi sana imeweza kufunguliwa ili pia kuingiza hewa safi kwenye hilo gari.

Gari lina mwonekanao mzuri na pia lina alama kuonyesha kua ni la BMW. Ni kubwa na watu ambao wanapesa na pia wale wanaojua kuendesha gari ndio hua wananunua.

Gari zimepangwa kwa laini moja, zinaonekana taa za nyuma ili ziweze kuvutia watu waweze kuja kununua. Ziko na muundo mzuri sana na ni za rangi tofauti kama vile nyekundu nyeusi na zingine.

Watu wametulia na magari zao pahala patulivu wameziweka kando ili waweze kutoka na kuongea na wenzao, zinaonekana pia ni gari za muundo tofauti na rangi pia ni tofauti.

Gari la kibinafsi nyeusi, limeweza kusimamishwa katikati ili kuweza kuwaonyesha watu ambao wataweza kutaka kununua gari kama hilo. Waweza kuona umaridadi wake na kuvutiwa na muundo huo.

Mwonekano wa hili gari liko mzuri sana, linavutia na vitu vyake vinaonekana viko safi sana. Mnunuzi anapoliangalia ataweza kufurahia, na kulinunua kwa haraka.

Gari limewezeshwa kusafishwa na kua safi limefunguliwa milango na madirisha ili kuwezesha hewa safi iweze kuingia lina muundo mzuri na pia linavutia. Mtu akiwa anataka kulinunua ataweza kupendezwa na ubora wake.

Watu hawa wawili wamevaa barakoa ili wasiweze kuambukizana magonjwa. Mwanamke anaweza kumwonyesha mwanaume jinsi gari lilivyo nzuri. Ameweza kumfungulia ili aweze kuvutiwa na mwonekano na aweze kupata kulinunua.

Watu wameketi nje wakisubiri wenzao. Kuna magari mapya yameweza kupakizwa nje ya rangi nyeusi na meupe. Yanaonekana kuwa na mvutio mzuri sana.

Gari nzuri ya kizamani iliyokuwa ikitumiwa na watu wa kale. Wakoloni ndio walikuwa wakitumia kwa sana. Ni vizuri kuhifadhi gari hii kama kumbukumbu ya miaka zijazo.

Viti vya gari vimeundwa kwa muundo mzuri sana ili watu wanaposafiri wasichoke kwa haraka na waweze kufika wakiwa na nguvu inayostahili na pia waweze kufika bila kumwa na mwili kwa sababu ya kukaa vibaya.

Gari limefunguliwa mlango. Mnunuzi amefurahia anaiangalia pia na mwenye anamuuzia anaweza kumuonyesha type ya gari na wote wamesikia furaha kwa ujumla.

Gari yana magurudumu manne. Dereva anaposafiri, anafaa kuangalia magurudumu kama yako sawa. Anapaswa kuhakikisha yana pumzi ya kutosha na hayajatoboka mahali ili aepuke kupata ajali kwenye barabara.

Gari la kibinafsi, mtu analolitumia kusafiri maeneo mbalimbali akiwa na familia yake. Linaweza kubeba watu kama sita na kuweza kuwasafirisha maeneo mbalimbali.

Gari la kibinafsi ni haraka kusafiri nalo kwenda kuona jamii, marafiki na pia kuenda kujifurahisha maeneo mbalimbali. Hauhitaji nauli ili kutumia hili gari.

Sokoni watu huwa wanuza bidhaa za aina nyingi kama vile shanga, mikufu na vitu vya kuvitia. Hapa mteja huja na kuagiza kile ambacho anataka kuundiwa na muundo wake ambao utaweza kumfurahisha macho, na pia anaweza kulipia kwa bei nafuu.

Duka ambalo linauza bidhaa vya kupendeza na vya kuvutia, watalii sana sana ndio huwa, ni wateja wa kuja kununua vitu vya kiafrika, ambavyo vimetengenezwa kwa kutumia mikono.

Kwenye soko kuna matunda ya aina mengi, watu huwa wanakuja na kununua matunda ya aina ile ambayo wanahitaji kuyapeleka nyumbani, hapa kila mtu huwa ana kibanda chake cha matunda ili kuweza kupata mteja mmojammoja wakati ambapo watu wanakuja kununua.

Watu wameketi wakiwa na mboga zao ambazo wameweza kutoa kwenye shamba kwenye soko. Wanangoja watu waweze kukuja ili waweze kuwanunulia zile mboga ambazo wanauza. Zinaonekana ni mboga nzuri na ziko na uzuri wake pia wakati wa kupika.

Hapa ndani kwenye hili jumba utapata kuna vioski kadhaa, kila mtu ameweza kupatiwa mahali pake ili aweze kuuzia mboga au matunda zile anauza, hapa vitu hua ni vya bei nafuu sana.

Soko ndogo ambalo huwa linauza viatu vya wasichana au watoto wa kike. Hapa mtu huwa anakuja anapata fursa ya kupima kiatu na kujua kile kitaweza kumtosha vizuri na kukinunua.

Soko ambalo Iinauza bidhaa za aina nyingi matunda na vitu vya kupikia kama vile kabeji na sukuma, watu huja na kuangalia vitu ambavyo wataweza kuvinunua na kununua kwa bei nafuu, na pia huwa wanapata fursa ya kuangalia kibanda kile ambacho kina matunda ambayo ni mzuri kukula.

Soko kubwa ambalo wanauza bidhaa kadhaa, kuna juu, na pia kuna chini, kuonyesha mjengo huu ni ghorofa, kila mtu amesimama kwenye kibanda chake, na kuweza kuuza kile ambacho ametoa shambani mwake.

Sokoni utaweza kupata bidhaa za aina mingi zinaweza kuuzwa. Watu wamefungua vibanda vyao ambavyo wanauza vitu tofauti. Kuna nguo za wasichana, za wababa, na pia za wamama. Kuna viatu pia za aina zote, kando kuna barabara ambalo kuna gari limeweza kuwekwa kando.

Sokoni, huwa wanauza bidhaa mbalimbali na vitu vingi, kama vile matunda, mboga za kupikia, na pia, mboga za kienyeji. Mtu anaweza kuchagua kile ambacho anachokihitaji, na kununua.

Duka ambalo huwa linauza vitu vya kurembeshea na michoro mingi . Hapa wateja huwa wanakuja na kutafuta kile ambacho kitaweza kuwafurahisha roho. Kuna michoro ya wanyama pia ambazo zimeweza kuundwa kwa kutumia mbao.

Vitunguu, nyanya, tomato na pia ovacado na ndizi, huwa zinapatikana kwenye soko. Hapa, mtu ambaye ananunua, huwa anakuja na kuchagua vitu ambavyo vimeweza kumfurahisha, na kuvinunua kwa bei nafuu.

Soko ndogo ambalo limeweza kuweka vitu vingi vile ambavyo watalii huwa wanapenda kuja kuvinunua na kupeleka nchini mwao. Hapa wauzaji huwa wanauza kwa bei ghali kwa sababu wanaweza kupata pesa mingi kama vile dola ambazo zimetoka nchi za nje.

Kwenye soko, utapata watu wanauza viazi vya aina mingi. Viazi vya kupika chakula na viazi kama mihogo, na zingine. Watu huwa wanakuja na kuchagua zile zitaweza kuwafurahisha.

Soko ambalo huwa linauza vitu vya kitamaduni kama vile vifaa ambavyo vimetengenezwa na michoro ya wanyama zimeweza kuchongwa kuna nguo za kitenge zinauzwa na pia vitu ambavyo watu huwa wanafurahi kuziona watu wakizitumia kama vile calabash na vitu vingine kama rungu.

Soko ndogo ambalo huwa linauza vitu kadhaa na vitu tofauti tofauti. Watu huwa wanaweza vitu vyao kwa vikundi au kila mtu anaweza yake kando ili aweze kuvutia wateja ambao wanahitaji vitu kama vile leso vikoi na vitenge. Wengine wanauza vidude ambavyo vimeweza kutengenezwa kwa mbao.

Sokoni watu huwa wanauza bidhaa mbalimbali ambazo huwa wametoa kwenye mashamba yao kama vile mnanasi, machungwa avocado na pia vitu vinginevyo ambavyo huwa wamechuna kwa shamba.

Watu wamejaa kwenye eneo hili kuna mabanda ambalo yanaonekana ni soko watu wanauza bidhaa za aina nyingi ,wengine wameweza kubeba mizigo yao ambayo wameweza kununua na wengine pia wanatafuta vitu ambavyo wanastahili kukua nazo.

Soko ambalo huwa linauza bidhaa vya shanga au vipuli na mikufu. Watu ambao wanapenda urembo, huwa wanakuja na kuweza kuundiwa kile ambacho huwa kinawafurahisha na kile ambacho wanataka na kulipia kwa pesa kidogo.

Soko ambalo limeweza kujengwa ndani ya jumba ilikuwawezesha watu kupata mabanda ya kuwawezesha kuuza vitu ambavyo wanauza, kama vile: manguo, viatu, bangili na vitu vinginevyo ambavyo huwa vinafurahisha watu kwa macho.

Sokoni watu huwa wanauza vitu vya aina mbalimbali kama vile matunda na vitu vya kupikia. Hapa mnunuzi huja na kuamua ni mahali pagani ataweza kununua vitu ambavyo anataka kununua kwa bei ile anataka.

Soko ambalo huwa linauza viatu vya michezo, kama ya ku skate hapa mtu huwa anakuja na kuangalia kiatu ambacho kitaweza kumtosha, na pia huwa wanauza, bei nafuu ambayo inaweza kumfurahisha mteja kununua viatu vingi.

Soko ndogo ambalo huwa linauza bidhaa au nguo za aina mingi na pia soksi za aina tofauti. Mtu huwa anakuja na kuweza kuchokoroa ili kuweza kuona ni soksi gani ataweza kununua kwa bei nafuu.

Duka ambalo linauza matunda na vitu ambavyo huwa vinapatikana kwa soko ka mama mboga. Mtu huja na kuchagua kile ambacho anahitaji na kupimiwa kwa kilo, alafu anaweza kulipa kwa ile bei ameweza kuambiwa ni ya kununua.

Soko kubwa ambalo unaonekana kunaweza kuwa na maji ambayo yameloa kwenye eneo hili. Watu wameweza kuweka mboga zao chini kama vile tomato na pia panakaa ni maeneo machafu sana.

Sokoni huwa wauzaji wanauza matunda mengi kama vile watermellon . Mtu huwa anaweza kuchagua na kuangalia bei ile ataweza kuuziwa kama ni mzuri na ataweza kununua matunda kwa hiyo pesa ambayo amepewa.

Sokoni kuna carrot , ndizi, vitunguu na mboga zinginezo. Mama ameweza kusimama akiwa amevaa aproni naye mwenzake ametulia na kuangalia vile ambavyo biashara inaelekea.

Soko ambapo watu huwa wanauza tairi za magari ili waweze kutengeneza viatu au slippers ambayo watu huwa wanatumia kuzivalia ambapo wanasafiri au wanaendelea na shuguli zao za kawaida.

Soko kubwa la vyakula. Vinauza mboga, carrot , vitunguu, nyanya kwa bei nafuu. Kila mtu ameweza kujenga kibanda chake ili kuwauzia watu ambao wataweza kuja kuwanunulia hizo vitu.

Pahala ambapo michoro ya kila aina na vitu ambavyo vimeweza kuchongwa kwa mfano wa wanyama, huwa zinapatikana. Watu ambao hupenda vitu ambavyo vimeweza kuchorwa, huja na kununua mchoro ambao umeweza kuwafurahisha.

Michoro ya wanyama ambayo imeweza kutengenezwa kwa kutumia mbao. Watu huja na kununua michoro hizi ambazo zimeweza kuchongwa na kuundwa kwa muundo wa kuvutia watalii na pia watu ambao wanaishi kwenye eneo hilo.

Pahala ambapo pameweza kujengwa na kutengeneza na pia pamewezwa kugauwa ili watu au wauzaji kupata mahali pa kuuzia vifaa vyao. Watu huja na kuchagua duka ambalo wanalolihitaji kununua vitu ndani.

Soko kubwa ambapo wauzaji huuza vitu za aina mingi kama vile drum , nguo na kanga au leso za wamama za kujifunga pia viatu. Huwa wanaketi wakingoja wateja waweze kuja na kuwanunulia zile vitu ambazo wanauza.

Soko ambalo linauza matunda kama vile maembe, machungwa, avocado na thornmelon . Hapa mtu ambaye anataka kununua huja na kuchagua na kuweza kuambiwa ni pesa ngapi ataweza kulipa.

Sokoni kumejaa matunda mengi, watu wanaonekana wakipita, huku wakisukumana. Wanaangalia ni matunda gani ambayo yako mazuri na yanapendeza, ili waweze kuyanunua.

Soko kubwa ambalo huwa linauza bidhaa vya kupika kama vile carrots , vitunguu na nyanya. Watu huwa wanachagua ni kibanda gani wataweza kununua.

Sokoni ambapo panauzwa matunda ya kila aina. Wameweza kuyapanga kwa mpangilio ili mnunuzi anapokuja kununua aweze kupata kwa urahisi na kuyaona. Huwa wanauza kwa bei nzuri sana.

Sokoni muuzaji anaonekana ametulia sana, anasinzia kwa sababu hamna wateja. Anauza matunda kama vile ndizi, avocado .Kuna pia vitunguu na vitu vingine vingi.

Muuzaji anauza shanga, leso na vikapu vya wamama vya kubebea, kwa pesa nzuri na nafuu. Pia kuna michoro ambayo amechora wanunuzi ambao hufurahishwa watapata wameweza kuzinunua.

Soko ambalo wameweza kuweka matunda na mboga kwa vibanda zao. Kila mtu ameweza kufungua kibanda yake ili kumwezesha mnunuzi kuchagua ni gani itaweza kumfurahisha na aweze kununua.

Duka ndogo ambalo linauza shanga za kila aina. Mtu anapotaka kununua, huja na kumwambia muuzaji jinsi anavyotaka kutengenezewa na aina ya shanga ambayo itaweza kumfurahisha.

Soko ambalo huwa shanga zinauzwa za aina nyingi. Watu wawili wameketi wanaziangalia wakingoja wateja ili waje na kuweza kuwauzia. Pia kuna kanga au vitenge kwa umbali na drum ya kuweka maji.

Soko ndogo ambapo watu huuza vitu vya urembo kama vile shanga, mikufu ya mikono na vitu vingi. Mtu huja na kutengeneza kitu ambacho anataka kutengenezewa kwa muundo wake anaotaka na kulipa pesa kidogo.

Nyanya zinauzwa kwa wingi kwenye soko. Wauzaji wana bei tofauti. Mnunuzi anapokuja kununua, yeye huangalia zile zinamfurahisha na kuamua ni gani ataweza kununua.

Sokoni panauzwa maembe, machungwa, avocado na thorn melon . Muuzaji humuuzia mnunuzi kwa bei nafuu anapokuja kununua matunda haya.

Nguo zimefungwa kwa vifungu, ili wenye biashara wanaouza manguo wanapokuja wanachagua kifungu kimoja na kwenda kuuza. Vifungu hivi hukuwa na nguo tofauti ndani, za wanawake za watoto na pia za wanaume.

Duka ndogo lenye linauza bidhaa mbalimbali kama vile pilau masala, sinamon . Kenyan tea na vitu tamutamu kama vile mabuyu, mkwaju na pia kashata. Miti shamba pia hupatikana kwenye hili duka.

Nyumba ambazo zimeweza kujengwa na zinaonekana zimejengwa vizuri sana. Zingine ni za ghorofa na zingine ni za chini. Watu huwa wanakomboa na kuishi maeneo hili ambayo linaonekana ina watu wengi na nyumba ni mingi sana.

Mjengo huu wa ghorofa umejengwa na bado haujaisha, bado hujakamilika ili kuruhusu watu waweze kukuja kukodesha nyumba na kuishi na familia zao. Watu wataweza kuja na kujenga ili iweze kuisha kwa haraka.

Nyumba kubwa ya ghorofa ambayo imepakwa rangi mzuri sana na inavutia, itaweza kuingiwa na watu wengi, waweze kuishi hapo. Kando kuna waya za stima, ambazo zinaonekana pia zinaingia ndani ya nyumba, na zitaweza kusaidia watu ambao wataishi hapo kupata stima.

Ghorofa kubwa ambalo lina nyumba mingi kwa umoja. Hapa mtu huwa anakuja na kuagiza kuwa ni nyumba gani angetaka kuishi anaishi na familia yake na kuweza kulipa mwisho wa mwezi kodi ambayo ataweza kuambiwa.

Shamba kubwa ambalo litaweza kuja kujengwa manyumba. Nyumba zingine zimeweza kujengwa kwa umbali na pia pahali pengine pameweza kumea nyasi nyingi panaonekana hapa mtu ataweza kuja kupanunua na kujenga nyumba kubwa yake.

Nyumba kubwa ya ghorofa ambayo imeweza kujengwa imepakwa rangi mzuri sana. Juu kuna tanki za maji ambazo zimeweza kuwekwa, kuonyesha kwamba hawataweza kukosa maji wakati ambapo wanataka kutumia au kupata maji ya kunywa.

Nyumba kubwa ya kibinafsi ambayo mtu huwa ananunua au anajenga ili kumwezesha kuishi yeye na familia yake ndani. Linaonekana limejengwa kwa muundo mzuri sana na pia madirisha yameweza kuwekwa vizuri na pia kuna stima ya kumulika usiku.

Jengo kubwa la ghorofa ambalo bado halijaisha kutengenezwa limepanda vizuri na linaonekana likiisha litakuwa na mwonekano mzuri sana. Kando kuna waya za stima ambazo zinapita juu kuonyesha kwamba hii eneo litaweza kupata stima au umeme bila kukosa.

Nyumba kubwa mzuri ambayo inaonekana ina muundo mzuri na pia wakitajiri. Madirisha ni makubwa na pia wameweza kuweka curtain ambazo ni kubwa sana. Hapa mtu ataweza kuja kukomboa na kuishi na familia yake kwa sababu pia kuna uwanja ambao watoto wanaweza chezea.

Nyumba kubwa la ghorofa ambalo limeweza kujengwa vizuri sana. Kando kuna mahali pa kupumzikia, wameweza kuweka viti vya kukalia ili kuweza kupata mazungumza wakati hawatki kukaa ndani ya nyumba.

Nyumba ambalo limeweza kujengwa, na kutengenezwa makabati, ili kumwezesha mtu ambaye ana manguo mingi, au viatu, kuweza kuyapanga hapa, ili yasiweze kutapakaa, ama kusambaa kwenye nyumba.

Nyumba hili limejengwa kwa urefu sana lina manyumba mingi ndani yake na pia limepakwa rangi ya kupendeza, limeweza kuwekwa gati ambalo ni nyeupe ya kuonyesha ni la kuingia huko ndani pia kuna nyaya za stima zinapita kando yake.

Nyumba ambazo zimeweza kujengwa kwa muundo mmoja zimewekwa gate ambalo wataweza kutokea. Zimepakwa rangi mzuri na pia kando kuna nyumba ambayo bado haijamalizika. Inaendelea kujengwa na ni ya ghorofa.

Eneo hili limeweza kujengwa maghorofa mengi. Yameweza kusimama na muundo wao ni muundo mzuri sana, watu huja na kuingia kwenye hizi jumba wao na familia yao, kando kuna magari huwa yanapita kando.

Nyumba kubwa ya ghorofa ambayo imewezwa kujengwa na kukamilika. Wamepaka rangi mzuri ambayo huwa inavutia watu waeza kukuja na kukomboa ili waweza kuwa wanaishi apo na familia zao.

Nyumba za ghorofa zimeweza kujengwa kwa muundo mmoja na zina muonekano mzuri sana. Kando kuna pahala ambapo gari za kibinafsi zitaweza kuwekwa ili wakati mtu anapotaka kutoka kwenda kununua kitu anaweza ingia na kulipeleka.

Jengo kubwa na nzuri ambayo mtu huishi na familia yake. Limeweza kujengwa kwa muundo wa ghorofa. Watu huweza kusimama hapo juu na kuweza kuangalia watu wakiwa chini.

Mjengo wa nyumba kubwa. Umetengenezwa kwa muundo wa kuvutia sana. Mtu huu huishi na familia yake na pia kuna vyumba vingi. Kuna uwanja pia wa kuchezea na watoto wakati wako nje.

Nyumba kubwa ya ghorofa na pia ya kibinafsi imejengwa kando ya barabara. Kuna tanki mbili ya maji kuonyesha hawakosangi maji ya kukunywa. Barabara ya magari pia inapita kando.

Jengo ambalo bado halijaisha kujengwa. Hapa nyumba zitaweza kutengenezwa na kuwa nzuri na zitakuwa rembo sana. Watu wataweza kuja na kuweza kuishi kwenye hizi nyumba kwa bei nzuri.

Uwanja umeweza kijengwa nyumba kadhaa za kibinafsi wameweza kuweka pahala pia pa kuweza kuchezea. Unaonekana kuna nyasi imeweza kumea na pia miti kwa umbali.

Ghorofa kubwa ambalo limeweza kujengwa ili watu wawezekuja na kukodisha na kuishi ndani na familia yao. Limeweza kuzingirwa na ukuta ili watu ambao wanapita nje wasizewe kuona ndani.

Jumba nzuri lililo tengenezwa ili watu waweze kuja kuishi ndani limepangwa na likatengenezwa kwa muundo wa kuvutia sana mtu anapotaka kuishi huwa analipa kiwango fulani ili kuweza kupatiwa hili nyumba.

Nyumba kubwa ambalo limejengwa kwa uzuri na ustaarabu limeweza kuzungushwa fence ambayo ni ya mimea ili kuweza kuzuia watu walio nje kuona ndani. Pia, lina pahala pa watoto kuchezea ambalo linaonekana kama uwanja.

Ghorofa ambapo watu huishi ndani. Kuna nyaya za stima zinapita kando na pia kuna booster . Gari limeweza kuekezwa kando na barabara imetulia, hakuna watu wanazunguka nje.

Mjengo unaonekana umefika katikati. Watu wameweza kuujenga na kuuwacha katikati. Hauna madirisha, nyaya za stima zinapita kando, na watu bado hawajaweza kukomboa hili jumba.

Gorofa kubwa ambalo watu wameweza kukodesha. Kando kuna maduka ambayo yamefunguliwa ili watu wanaoishi hapo wasiweze kutoka na kuenda mbali pale watahitaji kitu chochote kwenye hilo duka.

Bao ambalo linaonyesha kuna nyumba ambazo zinahitaji wapangaji. Wanaweka kuonyesha ili watu wanaotafuta nyumba waweze kuyapata kwa urahisi.

Ghorofa hili ni kubwa sana. Ni refu sana na linaonekana kuwa na nyumba nyingi . Dirisha ziko safi na pia rangi imepakwa ni ya kuvutia sana. Wateja wataweza kuingia na kuishi hapa na familia zao.

Nyumba zimeweza kujengwa pahali pamoja ni za gorofa na zimweza kuwa na muonekano mzuri. Mpangaji huwa anchagua ni gani anayo ona inamwonekano mzuri ili aweze kukodesha na kuishi na familia yake.

Nyumba hili limeweza kujengwa vizuri, lina mandhari ya kuvutia na pia lina kaa sawa sana; kuonyesha kuwa ni lazima mwenye hili nyumba atalipisha watu ambao watataka kukaa hapa ndani bei ya juu sana.

Nyumba kubwa ya kighorofa, ambalo limeweza kujengwa na kupakwa rangi mzuri. Kuna nyumba ambazo zimeweza kuingiwa na wapangaji. Nje kuna mahali pa kuchezea na pia mahali gari huwa linaweza kuegeshwa.

Jumba kubwa la ghorofa ambalo limejengwa na pahala mtu anaweza simama na kuangalia nje kile kinachoendelea. Kando kina jumba ndogo ndogo zimejengwa na pia gari zinaweza kupita kwa barabara iliyo hapo.

Ghorofa ambalo limejengwa, linamuundo mzuri ,watu huingia na kukodesha. Kuna pahala, pametengwa kwa watoto kuweza kuchezea michezo yao na pia, pana pahali pa kuweka gari la kibinafsi.

Nyumba nzuri iliyo na mlango wa nyuma. Dirisha za kuingizia hewa. Kuna miti ya kawaida na ya matunda pia, Mgomba wa ndizi, uwanja wa kuchezea pia, mtu akiwa na watoto.

Jengo kubwa ambalo limejengwa kwa muundo wa gorofa lina booster ya kuweza kufanya kampuni au watu ambao wanaishi hapo kuwa na network mzuri.

Nyumba kubwa ambayo imejengwa kwa umaridadi na unavutia sana una pahala pa kuogelea, umetengenezwa kwa muundo wake wa kipekee. Watu huja na kuogelea wakati ambapo wamehisi joto sana.

Ghorofa hili lina vyumba vingi. Wapangaji huchagua ni nyumba gani imewafurahisha ili waweze kukomboa na kuishi ndani na familia zao. Mwisho wa mwezi huwa wanatoa kodi kwa mwenye nyumba.

Nyumba ya kifahari yenye muundo mzuri kando kumewekezwa baiskeli mbili, kuonyesha kuwa kuna watoto wamekuwa wakicheza nazo. parking iko hapo pia ya gari ya kibinafsi.

Ghorofa hili lina manyumba mengi. Watu hukodesha na kuishi hapo. Juu yake kuna pahala pa kuanika nguo, na tanki kubwa la maji huonesha hawakosi kunywa maji ambapo wanahitaji.

Nyumba nzuri ya kibinafsi ambalo mtu hununua na kuishi na familia yake. Lina machumba kama mbili au tatu. Pia lina pahala pa kuekea gari la kibinafsi ili lisichomwe na jua.

Duka kubwa ambalo linauza vitu kwa umoja. Kuna pahali wameweka vitu vya kukula na vitu vya usafi na vitu ambavyo vinatumia stima. Mtu huja na kuchagua kile ambacho kitaweza kumfurahisha ama kile ambacho anachohitaji kutumia nyumbani na kukinunua.

Duka kubwa linalouza bidhaa ya kila aina ,watu hupanga laini kwenye kaunta ambayo wanataka ili kulipia zile bidhaa wamechagua na wanazohitaji.

Jumba kubwa ambalo limejengwa na kuwekwa kama duka kubwa. Watu huja na kununua vitu ambavyo wanavyohitaji nyumbani kama vile chakula, vitu vinavyotumia stima na matunda.

Duka kubwa la kuuzia mayai. Mayai ya kila aina, ya kienyeji na pia mnunuzi hukuja kununua na kuchagua mayai ya size yoyote ambayo yanamfurahisha.

Kwenye hili duka utapata vifaa mingi mingi, mafuta, unga ya ugali kupikia, na vifaa vya elektroniki na pia tissue huwa zinauzwa hapa. Wahudumu huwa wanasaidia mtu ambaye anataka kununua kitu na kumweleza vile ambavyo inavyostahili kutumika.

Duka la supermarket ambalo huwa wanauza vitu vya aina mingi kwa pamoja. Kuna michele, kuna vitu vya kupikia, kuna marashi, mafuta ya kujipakia na pia ya kupika. Watu huja na kuchagua vitu ambavyo wanavyohitaji na kununua kwa bei ambazo zimeandikwa kwenye hizo vitu.

Duka kubwa ambalo linauza bidhaa za aina mingi kwa umoja, hapa watu, au wateja huwa wanakuja, wananunua vitu, kwa vingi, halafu pia wanawenda wanafanyiwa hesabu na kuambiwa ni pesa ngapi ambayo wanafaa kulipa.

Friji, electronics kama blender na pia vifaa ambavyo vinatumia stima, huwa zimetengewa mahali pao, mahali huwa zinauzwa. Hapa, mtu huja na kuchagua ni kifaa gani kimeweza kumpendeza na kuangalia pesa ili aweze kuona kama ataweza kukinunua.

Duka kubwa ambalo linauza matunda na vifaa vingi vingi kwa umoja. Hapa, mnunuzi huja na kuchagua kile ambacho kinahitajika nyumbani kama vile matunda ya aina yote inapatikana hapa. Na pia vinywaji ambavyo ni mzuri na vinaweza kuwasaidia kiafya.

Naivas ni duka kubwa ambalo huwa linauza vitu kwa wingi na pia huwa wanaweza kufanyia watu hesabu pale ambapo mtu ameweza kununua bidhaa za aina mingi na bidhaa nyingi na kuweza kumueleza mnunuzi ni pesa ngapi anafaa kulipa.

Duka kubwa ya Quickmart mahali ambapo watu huja kufanya na kununua bidhaa mingi kwa umoja. Hapa utapata vitu vya aina yote vimewekwa na kupangwa kwa kila seksheni ili kumwezesha kupata vitu kwa haraka.

Duka kubwa ambalo limeweza kutengenezwa na kupangwa vitu kwa laini moja. Kila kitu zimewekwa mahali zinafaa kuwa. Miswaki na dawa za miswaki zinaonekana zimeweza kuwekwa mahali pamoja ili kuwa rahisi kwa mtu kuzipata.

Duka kubwa ambalo linauza vitu, kadhalika, vitu, za watoto, za watu wakubwa, za vijana, na pia, za rika yote. Hapa ni duka ambalo, mtu anaweza chukua vitu kwa jumla, na kwenda kufanyiwa hesabu, na kulipa, na kutoka na vitu zake.

Duka kubwa ya Naivas yenye imeweza kuwekwa kwenye mjengo huu. Watu huja na kununua vitu vingi kwa umoja. Hapa utaweza kupata vitu vinauzwa kwa bei nafuu na ambayo mtu ni rahisi kununua kitu.

Kwenye duka kubwa kuna mahali huwa pametengwa ili kuwekwa mikate, cookies na mandazi ndogo ndogo. Hapa mtu huwa anakuja na kuchagua na kuangalia bei ambayo imeweza kubandikwa hapo na kununua.

Duka ambalo limeweza kuwekwa vifaa vingi. Kuna vifaa vya eletroniki, vya watoto kuchezea , vya kupikia na vifagio pia vya kufagia nyumba. Mtu akishanunua kile ambacho alichokuwa akihitaji, huwa anakuja kwa cashier na anafanyiwa ni pesa ngapi anafaa kulipa.

Duka ambalo ni kubwa sana, limeweza kupanga vitu kwa ustedi. Vitu za kila aina, zimeweza kuwekwa mahali pamoja. Na pia, apa wahudumu ambao huu fanya kazi huku, huwa wanafanya usafi ili kuweza kuboresha uuzaji wao.

Duka kubwa ambalo huwa linauza vitu vingi kwa pamoja, kuna soda, kuna pia vitu vya kupikia, kuna vyakula, na pia, mtu huwa anapata kitu ambacho anataka, kwa sababu, huwa zimepangwa kwa ustaharabu sana.

Duka kubwa ambalo huwa linauza bidhaa za aina mbalimbali wameweza kupanga vitu kama vikombe vizuri na vya rangi zote kwa muundo moja ili kumwezesha mtu kuzipata kwa haraka wakati anataka kununua vitu ambavyo vinafanana kwa pamoja.

Duka kubwa ambalo huwa linauza vitu, kama vile mafuta, viatu, begi, na nguo, huwa wanazipanga mahali pamoja. Mafuta ambayo wasichana huwa wanatumia, zinawekwa kwa laini moja ili kumwezesha mnunuzi kuchagua kwa haraka.

Duka kubwa ambalo huwa limeweka vitu mahali pamoja, kuna pahala nyama huwa zimewekwa kwa pamoja ili mtu ambapo anataka kununua aweze kuchagua ni aina gani anataka ya ng'ombe au ya mbuzi.

Duka kubwa ambalo linauza mabagi, mikufu, na pia michoro ambayo imetengenezwa na mbao ya wanyama. Huwa watu wanakuja wanaweza kuulizia bei na pia kununua. Bagi zimeweza kutengeneza kwa vikoi au material ya vitenge na zinaoonekana zinavutia.

Duka kubwa ambayo inauza vitu. Watu huja na kuweza kununua kile ambacho wanahitaji kutumia kwa nyumba zao. Hapa, watu wengi wanaweza ingia na kila mtu ana nafasi ya kuchagua kile ambacho anachokitaka, kwa sababu vitu huwa ni nyingi.

Duka kubwa pale ambapo wanauza vinywaji na juice za aina zote na pia za kampuni mingi mingi. Mtu huja kuchagua ile ambayo anataka au inamfurahisha na bei ile anaweza kununua.

Duka kubwa ambalo linauza bidhaa za aina nyingi na pia mteja huwa anakuja amebeba troli kubwa ili kuweza kubeba vitu hizi vitu ambavyo anahitaji kwenye nyumba yake na kulipa kwenye kashia kwa bei ambayo ataweza kuambiwa.

Duka ambalo linauza vitu vya aina vyote kwa umoja. Kila kitu zimewekwa mahali ambapo mtu anataka kununua itakuwa rahisi kwake kuzipata.

Duka kubwa ambalo linauza vitu vitamu kama vile keki, samosa, na kebab .Hapa, watu huwa wanakuja na kuchagua kile ambacho wametamani kikula, na kuagiza ili waweze kufungiwa vizuri, na kuenda kukula na familia yao.

Maduka makubwa huwa wanaandika wafanyakazi, ambao huweza kueleza wanunuzi kuhusu kitu fulani ambacho wanachokihitaji na vile kitaweza kuwasaidia wakiwa wamefika nyumbani kwao.

Watu wamejaa kwenye duka hili kubwa. Kuna matunda, mafuta, vifaa za kuoshea vyombo na pia nguo za kila aina zi hupatikana kwenye hili duka.

Baiskeli yanaonekana kua mapya na pia kuna manguo ambayo yanauzwa kwenye hili duka. Muuzaji hua makini sana ili watu wanapokuja kuziangalia wasifanye mabo yao na kuharibu hizi baiskeli.

Duka kubwa ambapo watu huja na familia zao ili waweze kufanya, kununua vitu zile wanahitaji nyumbani. Huwa wanaweka kila kitu ambapo wateja wataweza kukipata kwa urahisi na kukinunua.

Duka kubwa ambalo limeweza kutenga pahali ambapo wanauza flasks za maji na dish za kubebea chakula zile huwa zinaweka chakula zinakuwa moto na hazipoi haraka.

Duka kubwa huwa wanatenga mahali ambapo watu au wamama wanaweza pata vifaa vya watoto vya kuwafungia makalio ili wasiweze kuwakojolea. Huwa imewekwa ya kila aina na kila design .

Duka ambalo linauzwa vinywaji ya walevi. Hapa kuna za aina zote. Mtu anaweza kuja kuchagua kama anataka. Vinywaji vile ni vikali ama ambavyo sio za kulewesha.

Duka la kuuzia vifaa vya kielekroniki kama vile fridge kuna matress na vitanda na pia baiskeli na viti. Mnunuzi huchagua kile kimempendeza na kununua.

Watu wananunua bidhaa mbali mbali kwenye hili duka wamewekewa kila kitu pahala inastahili ili iwe rahisi kwao kuweza kupata kile ambacho wanataka kukinunua. Hapa wataweza kupata vitu kwa bei nafuu kwa sababu huwa zime onyeshwa na zimeandikwa hapo kwa hizo vitu.

Duka kubwa ambapo wateja huja na kuingia hili waweze kununua vitu ambavyo wanavyohitaji kwa wingi. Kwa mlango huwa panakuwa na askari wawili wa kike na kiume wale ambao huwa wanaangalia mizigo ya watu pia.

Duka kubwa ambalo wameweza kupanga kila kitu kwa seksheni moja, hapa kuna juisi na soda wanauza kwa bei nzuri. Mnunuzi huja na kuchagua soda ni gani imeweza kumfurahisha na ni ya rangi gani anayoitaka.

Vitu vya usafi, huwa vimetengwa mahali pamoja kwenye duka kubwa, ili mnunuzi anapokuja kununua asiwe na wakati mgumu wa kujua au kutafuta sana kupata mahali hapa.

Mama anasukuma troli ambayo ameweza kununuwa vitu kwenye hili duka kubwa. Anapeleka pale ambapo ataweza kufanyiwa hesabu yake, na kisha ataweza kulipa pesa ya kiwango ya zile vitu ameweza kuchukua.

Duka kubwa ambapo wanunuzi hununua bidhaa mbalimbali. Huwa wametenga seksheni ya kila kitu kama vile chocolate , unga na vifaa vingine. Watu hununua na kupata vitu kwa bei nafuu.

Sehemu la duka ambalo huwa wanauza keki na pia wanatengeneza mikate, hapa mtu anaweza kuja na kuwaambia watu ambao huwa wanatengeneza keki waweze kuwatengenezea na kujia siku ambayo wanataka kuenda kusherekea na familia zao.

Duka kubwa, huwa wamepanga kila kitu kwa kona yake. Hii ni pahali ambapo wameweza kupanga paketi za maziwa, ili mnunuzi aweze kuja na kuchagua ni maziwa ya aina gani angependa kununua.

Kwenye duka kubwa, sabuni huwa vimetengwa na chakula ili zisiweze kufanya chakula ziweze kupata harufu. Mnunuzi huwa anakuja huu upande ili kupata kitu ambacho anachotaka kununua.

Mnunuzi ameweza kununua vitu vingi, anavipeleka kwa cashier ili aweze kupigiwa hesabu yake. Matunda yanaonekana pia kwa umbali ni ya kuuzwa, na pia ni ya rangi tofauti.

Duka kubwa ambapo watu huenda kununua vitu vingi kwa umoja. Askari husimama nje ilikufanya upekuzi wa vitu ambavyo watu wanawezakuja kuingia navyo na hawastahili kuingia navyo kwenye hilo duka.

Duka kubwa wameweza kutenga section ambayo wanauza chakula cha wanyama kama vile: mbwa na paka. Wanauza kwa pesa mzuri ambayo mnunuzi anaweza kununua bila kulalamika.

Duka kubwa ambapo watu huwa wanapitia wakiingia au kutoka ili kuweza kuenda kununua vitu ndani. Kuna vifaa ambavyo vimeweza kuwekwa kando ili mtu akipita na kitu ambacho hajaweza kulipia, kinaweza lia ili kuonyesha bado hakijalipiwa.

Sehemu moja ya duka ambapo wameweza kutenga. Ni pa kuweka mikate ili mtu anapokuja kununua iwe rahisi kwake kupata mikate ya aina ile anayoitaka.

Duka la kuuzia vifaa vinavyotumika kufanya mazoezi ya hali ya juu. Hapa unaweza kupata vifaa vya aina mbalimbali, vya kukimbilia, vya kuendesha kama baiskeli, na vingine vya kuinulia, na vya kurukaruka kama vile kamba.

Matunda na vyakula vingi vinavyovutia na rangi ya kupendeza huuzwa hapa katika duka hili kwa bei tofauti. Mnunuzi huchagua kitu anachohitaji hapo na kukinunua.

Duka kubwa, lenye linauza unga ya uji, unga ya ugali na pia unga ya ngano. Hii sekshenii utaweza kupata aina mbalimbali ya unga za kila kampuni. Hapa mtu huweza kujichagulia aina yoyote yenye inamfurahisha kwa macho na pia ladha yenye inamfurahisha.

Kwenye duka kubwa la kuuzia vitu kama vile mafuta, sukari na vitu vya kupikia. Huwa wametenga kando pahala pa kusaidia wanunuzi wakipata changamoto au shida yoyote wanaweza kuuliza maswali kwenye hii seksheni.

Duka lenye linauza sabuni za kuoshea vyombo. Hapa utapata aina mbalimbali ya sabuni, ambazo unaweza taka kununua na aina mbalimbali ya vitu vya kuoshea vyombo kama vile steel wooli , na bidhaa kadhaa za kununua kwenye hili duka.

Duka kubwa lenye linauza bidhaa kwa bei nafuu. Vitu kwa umoja pia. Utapata matunda, mafuta, vyakula kwa umoja. Huhitaji kuzunguka sana ili kupata kitu ambacho unachokitafuta kununua.

Duka kubwa ambalo linauza vitu kwa binafsi. Mikate, maziwa, mayai na pia mboga hupatikana hapa. Mnunuzi huchagua kitu ambacho anahitaji na kile ambacho anaona bei iko rahisi.

Mboga na matunda hupatikana katika hii seksheni . Mnunuzi huchagua kitu ambacho kimemfurahisha na pia hulipa pesa kwenye cashier anaporithika na vitu ambavyo amechagua.